Ng'ombe yuko ndani ya banda lililotengenezwa na miti ya mbao. Mtu wa jinsia ya kiume anakamua ng'ombe. Amevaa kofia nyekundu na mavazi meusi. Ameketi chini ya ng'ombe akiwa ametumia mikono yake kukamua maziwa ndani ya chombo nyeupe.

Hii ni zizi la ng'ombe lililojengwa vizuri, ng'ombe wengi wanaonekana wakila majani ya kijani yaliyowekwa kwenye vyungu vya kulisha zizi limegawanywa katika sehemu mbili, na njia ya katikati.